Huyo ni kijana mwanaume, aliyevaa miwani na fulana ya kijivu. Ameketi kwenye meza nje akitumia kompyuta ndogo. Anaonekana akizingatia kazi yake ya kompyuta, na kuna vitabu au karatasi meza karibu naye. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nje, labda chuo kikuu au eneo la uma.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi au anajifunza kutumia kompyuta mpakato. Hii inaashiria umuhimu wa teknolojia na elimu ya kidijitali hasa katika maeneo yanayoendelea. Mandhari ya nyuma hayako wazi sana. Inaonekana kuwa ni nje au katikati mazingira ya rahisi badala kijijini.

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mwanaume, wamekaa juu ya rundo la vitabu. Wamekaa juu ya rundo la vitabu na wanatumia kompyuta zao ndogo. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye kazi zao labda wakisoma au wakifanya kazi mtandaoni.

Huu mi kompyuta mpakato ulio wazi na neno learning limeandikwa kwa herufi kubwa kwenye skrini. Kuzunguka neno hilo, kuna ikoni mbalimbai zinazohusiana na elimu na teknolojia kama vile vitabu, kofia ya kuhitimu, chati na ikoni za mawasiliano.

Huyu ni mwanafunzi kijana labda wa shule ya msingi au sekondari akiwa darasani au maabara ya kompyuta. Amevalia shati la bluu na anatabasamu kidogo huku akitazama kamera. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na kompyuta zingine mpakato zimepangwa kwenye madawati sambamba.

Huyu ni mwanamke anayeonekana akijifunza au akifanya kazi mbele ya kompyuta ndogo. Ameeka mkono wake usoni, na anaonekana akifikiria au kuzingatia sana. Ana miwani na nywele ndefu zilizopinda. Amevaa sweta nyekundu, na kuna kitabu wazi mbele yake.

Huu ni dhana ya elimu. Katikati kuna kompyuta mpakato iliyoundwa kufanana na kitabu wazi ikiwaasilisha jukwaa la kujifunza mtandaoni. Juu ya kompyuta hiyo na karibu nayo kuna watu kadhaa wakiwa wamekaa au kusimama wengine wakisoma vitabu vyao washiriki katika shughuli za kujifunza.

Hili ni kompyuta mpakato iliyo wazi Ikiwa imewekwa mbele ya kitabu kikubwa ambacho pia kimefunguliwa. Skrini ya kompyuta mpakato inaonyesha picha zenye mada za elimu na kitabu inayoonyesha alama ya mbalimbali zinazohusiana na masomo kama vile kofia ya kuhitimu, chumba ya maabara, na jengo la chuo kikuu.

Hawa ni wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia sare za shule. Wameketi kwenye madawati darasani na wanatumia kompyuta ndogo. Mwanafunzi aliye mbele amevaa kofia na shati la miraba. Anaonekana akitabasamu na kuzingatia kompyuta yake.

Huu ni simu ya muhariri ikiwa imelala juu ya meza nyeupe. Na kutoka kwenye skrini yake kuna rafu za vitabu kadhaa zilizosimama wima zikijaa vitabuni kidogo. Kando yake kuna kikombe cheupe na kalamu au ustawi. Hii inaweza kuwa wakilisha dhana ya maktaba ya dijitali au vitabu vya kielektroniki kinachopatikana kupitia simu.

Huyu ni mwalimu akisaidia wanafunzi darasani ambapo wanatumia kompyuta ndogo. Bango nyuma limeandikwa rematch kuashiria mpango wa elimu jinsi mjini.

Huyu ni mtu mwenye anafanya kazi kwenye dawati kuna kompyuta yenye skrini kubwa inayoonyesha picha ya mwanamke. Mtu huyu anaonekana akiandika kwenye daftari lillofunguka mbele yake na kuna kibodi na panya karibu na kompyuta. Pia kuna glasi na kalamu kadhaa kwenye dawati.

Huyu ni kijana ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta akiwa amevaa miwani na vipokea sauti vya masikio. Anaonekana akifanya kazi au akijifunza kwenye kompyuta huku mkono wake ukiwa umeshikakidevu. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga hafifu na kuna vitu vingine mbalimbali mezani karibu na kompyuta.

Huu ni mwanamke amevaa kifaa cha kuulizia pepe na anaonekana akishiriki katika ulimwengu wa kidijitali. Kando yake kuna maandishi yanayosomeka. Katika mthuli hii utajifunza kuhusu mazingira ya chapa au ya ulimwengu.

Huyo ni mtu ambaye anashiriki katika mkutano wa mtandaoni. Mtu huyu anaonekana amekaa mbele ya kompyuta ndogo na skrini kibwa inayoonyesha washiriki wengine wa mkutano kupitia video. Anaonekna akitazama skrini labda akishiriki kikamilifu katika majadiliano. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi, ya nyumba ni au nafasi ya kazi mbali.

Huyu ni mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta ya mkono nyumbani kwake. Anaonekana ameketi kwenye meza akiwa na vipokeasauti. Karibu naye ni kikombe cha chai au kahawa. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na vitu vingine ikionyesha mazingira ya kazi au kusoma.

Huu ni kompyuta mpakato yenye kurasa zilizofunguka kama kitabu kuashiria elimu na ujuzi unaopatikana kupitia teknolojia. Karibu na kompyuta hiyo kuna ikoni mbalimbali zinaoelezea hewani zikiwashirisha dhana kamili kama vile fedha, biashara, mawazo na tata zote zikionyesha uhusiano kati ya teknolojia na maeneo haya.

Huyu ni mtu akifanya kazi kutoka nyumbani na anashiriki katika mkutano wa video mtandaoni, uwezekano mkubwa kupitia zoom . Mtu huyu anaonekana ameketi kwenye dawati na kompyuta ndogo na skrini kubwa ya nje inayoonyesha washiriki wengi na makutano ya wa video. Anaonekana kutumia kalamu au kiashiria kuelezea kwenye skrini kubwa.

Huyu ni mwanaume anaonekana akitazama skrini ya kompyuta ndogo amabayo inaonyesha picha ya mtu mwingine akifanya kazi na mchoro au grafu. Karibu na kompyuta ndogo kuna kikombe cha kahawa au chai.

Huyu ni mwanamke ameketi mbele ya komputa mpakato. Anaonekena kuwa ndani ya chumba chenye mimea miwili ya ndani na dirisha lenye mapazia mvua. Mbele yake mwanamke kwenye meza kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa. Chumba kinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha. Upande wa kushoto kuna mmea mdogo wa ndani

Huu ni mazingira ya kijifunza ya kidijitali ikijumuisha vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu ya teknolojia. Hii ni pamoja na kompyuta mpakato, vitabu, glasi, darubini kofia ya kuhitimu, kikoto na kalamu. Pia kuna mawingu na baadhi ya umwanga kuashiria mawazo ya uhifadhi wa data mtandaoni.

Huu ni mtu, anaonekana kijana mwanaume akitabasamu na kufanya kazi kwenye kompyuta mpakato mezani. Nyuma yake, kuna rafu za vitabu zikionyesha mazingira yanayofanana na maktaba au chumba cha kusomea.

Hili ni kompyuta ndogo inayoonyesha kozi za mtandaoni. Upande wa kushoto kuna alama ya masomo chini ya kichwa, huku upande wa kulia skrini huwa inaonyesha mwanaume mwenye miwani akizungumza akuonekana kama mwalimu au mzungumzaji katika kozi hio.

Huu ni dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali. Inaonyesha mtu akitumia kompyuta ndogo huku kukiwa na ikoni mbalimbali zinazowakilisha vipengele vya kujifunza na teknolojia kama vile kompyuta, vitabu, kalamu na ishara ya ubongo yenye atomu.

Hili ni dhana ya kujifunza mtandaoni. Ni mfumo wa elimu ambapo wanafunzi wanaweza kuchagua kuhudhuria masomo darasani ana kwa ana, kushiriki mtandaoni moja kwa moja au kujifunza mtandaoni kwa muda wao wenyewe.

Hili ni elimu ya kidijitali, kuna mwanafunzi mchanga ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Anaonekana kuwa katika kikao cha kujifunza mtandaoni au darasa la mbali, kwani kuna mwalimu au mzungumzaji anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo.

Huyu ni mwanafunzi mchanga wa kiasili ya kiafrika akiwa ameketi mezani akijifunza au kufanya kazi. Ana nywele zilizofungwa juu na amevaa shati la rangi ya machungwa juu ya fulana nyeupe. Mkononi mwake wa kulia ameshika kalamu na anaandika kwenye kitabu kilichokuwa wazi mbele yake. Kwenye meza pia kuna kompyuta ndogo iliyokuwa wazi upande wa kulia.

Huyu ni mtu anayeketi mbele ya kompyuta mpakato na anazungumza kupitia simu ya video. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mtu mwengine anayeonekana akitoa ishara ya kuashiria idhini au mafanikio. Mtu aliyeketi mbele ya kompyuta anaonekana akishikilia karatasi au vitabu akionyesha, anajifunza au anafanya kazi.

Hili ni lango la kuingia kwenye maktaba. Juu ya lango la kuingia, kuna ishara iliyoandikwa maktaba, ikiashiria kuwa mahali hapo ni maktaba. Milango miwili ambao imefunguliwa na inaelekea ndani ya maktaba. Kuna pia kodi za matangazo au rafu za vitabu pande zote mbili za milango.

Hapa ni maktaba iliyojaa watu wakisoma na kufanya kazi kwenye meza. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu nyuma na watu wameketi kwenye viti wakitumia meza kwa ajili ya kusoma au kufanya utafiti. Inaonekana kama mazingira ya utulivu na yenye shughuli za kielimu.

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani, mmoja wao akiruka juu kujaribu kupiga mpira kwa kichwa kuelekea lango. Lango la mpira wa miguu linaonekana nyuma.

Huu ni chumba kinachoonekana kama darasa au chumba cha kusomea. Kuna meza ndefu na viti kadhaa vilivyopangwa pande zake. Upande wa kushoto kuna rafu ya vitabu iliyojaa vitabu na karibu na dirisha. Upande wa kulia kuna ubao mweupe mkubwa na kompyuta kadhaa zimewekwa kwenye meza nyingine.

Hawa ni wanaume wawili. Wamesimama karibu na rundo la vikombe na nyara za michezo. Mmoja ya wanaume Hawa ameshika mpira ya miguu. Inaonekana kama wako ndani ya chumba, labda ofisi au chumba cha michezo.

Huu ni mfumo wa darasa lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi au skrini kubwa mbele ya darasa, na pia kuna ramani au bango ukutani upande wa kulia. Chumba kinaonekana kuwa wazi na kimya labda hakuna wanafunzi kwa sasa.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha ghorofa, kuna kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili, moja juu na moja chini, na ngazi za kupanda kitanda cha juu. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ya kutosha, na kuna dawati na kiti upande wa kulia.

Hili ni chumba chenye vitanda vitatu kikiwa na kitanda kimoja upande wa kushoto na vitanda viwili upande wa kulia. Kila kitanda kina shuka la kijani na kitambaa cha zambarau kilichokunjwa vizuri. Pia kuna chandarua cheupe kilichoning'inia juu ya baadhi ya vitanda.

Huu ni ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa. Ina viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu na kila kiti ina meza ndogo iliyounganishwa. Ukumbi unaonekana kuwa mtupu bila watu ndani.

Huu ni ndani ya darasa, linaonekana kuna ubao mweusi mkubwa ukutani na juu yake kuna sehemu ya ukuta iliopakwa rangi ya buluu. Chini ya ubao mweusi kuna sehemu ya ukuta iliopakwa rangi nyeusi. Pia kuna meza na viti au madawati machache na vitu vingine kama ndoo au chupa.

Huu ni darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati wakionekana kufanya mtihani au kazi fulani. Mwalimu au msimamizi amesimama nyuma ya darasa akiangalia wanafunzi. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule za rangi ya bluu.

Hili ni chumba chenye vitanda vya gorofa, kinachoonekana kama hosteli au mabweni. Kuna vitanda kadhaa vya chuma kila kimoja kikiwa na godoro. Chumba kina dirisha na ukuta unaonekana kuwa wazi na rahisi.

Huu ni chumba chenye samani chache kinachoonekana kuwa na hosteli au makazi ya wanafunzi. Ndani ya chumba hicho kuna kitanda kikiwa na shuka lenye milia nyeusi na nyeupe, na blanketi zenye rangi tofauti. Pembeni mwa kitanda kuna meza ndogo ya kusomea au kufanyia kazi na kiti.

Huu ni handaki safi lenye taa nzuri, likiwa na nguzo nyeupe. Watu wachache wanaonekana wakitembea ndani ya handaki hilo, wakielekea pande tofauti. Sakafu inaonekana kua na vigae vyeupe au rangi nyepesi.

Huu ni darasa ya kompyuta au maabara ya kompyuta inayoonyesha safu kadhaa za kompyuta za mezani, kila mmoja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Skrini nyingi zinaonekana kuwa na kuonyesha mwanga wa buluu. Kuna viti vyeusi vikiwa vimepangwa mbele ya kila kompyuta.

Huu ni ukumbi mkubwa uliojaa watu wameketi kwenye viti vya rangi zambarau na nyekundu, wakiangalia mbele kuelekea jukwaani. Inaonekana kua mkutano au darasa kubwa. Baadhi ya watu wamevaa mashati meupe na wengine wamevaa nguo za rangi tofauti.

Huu ni chumba chenye vitanda vinavyoonekana kuwa katika hosteli au bweni ya wanafunzi. Kuna kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili ya buluu na kitanda kingine cha mtu mmoja chenye magodoro ya buluu pia. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ya kutosha na samani rahisi za mbao.

Hili ni chumba chenye kaonda ndefu , viti vya kukalia vyenye miguu mirefu, na rafu kadhaa zilizowekwa ukutani. Inaonekana kama ni mpangilio wa duka ndogo la kahawa au paa ndogo.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kuna mtu ameketi kwenye kitanda cha chini na shuka za vitanda zina muundo wa miraba ya bluu na nyeupe. Chumba kinaonekana kuwa na dirisha lenye pazia na kuna begi la shule au mkoba ya juu ya kitanda cha ghorofa upande wa kulia.

Huu ni chumba Chenye vyumba viwili ambavyo vinaonekana kuwa sehemu ya hosteli. Chumba kinaonekaa kuwa na nafasi ya kutosha na mazingira salama. Vitanda hivyo vina muundo wa mbao na chuma na kuna godoro kwenye kila kitanda. Mlango unaonekana wazi kuelekea chumba kingine au corridor ..

Hili ni chumba chenye vitanda vya ghorofa viwili kwa kila upande, na meza katikati ya chumba, chumba kinaonekana kuwa cha hosteli, au bweni chenye mapazia ya blue kwenye dirishani.

Huu ni chumba chenye vitanda vingi kinachoonekana kuwa wodi au hospitali au sanati. Juu ya vitanda kuna nyavu za kigani zinazoninginia yako kutoka kwenye paa la mbao labda zikitumika kama chandarua. Kuna sanduku kubwa la chuma mbele na mtu mmoja anaonekana amekaa kitandani upande wa kushoto.

Huu ni chumba cha kulala chenye kitanda kilichotandikwa vizuri. Kitanda kina shuka la mito miwili yenye rangi nyeupe. Muundo wa kitanda unaonekana kuwa wa mbao na kuna sehemu ya kichwa cha kitanda iliyochongwa.

Huu ni darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu meza ni nyeupe na viti ni vya buluu na fremu nyeusi darasa linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri likiwa tayari kwa matumizi.

Huu ni chumba cha hosteli au bweni. Chumba kina vitanda vya ghorofa vinavyotengenezwa kwa chuma vyenye magodoro na shuka nyeupe na blanketi nyekundu ya maroon . Kuna ngazi ya kupandia kitanda juu. Upande wa kulia, kuna eneo la kujisomea au kufanyia kazi lenye meza na kiti.

Hili ni chumba chenye kitanda cha orofa na dirisha kubwa, kitanda cha orofa kina magodr mawili na shuka zilizokunjwa juu yake. Dirisha linaonyesha mandhari ya nje labda majengo wa mtaa. Chumba kinaonekana kua rahisi na safi na kuna nafasi ya kutosha karibu na kitanda.

Hili ni chumba cha hosteli. Chumba kina vitanda viwili vilivyotandikwashuka za buluu na katikati kuna meza ndogo na viti vidogo vyeupe. Pia kuna zulia ndogo za kupendeza sakafuni katikati ya vitanda.

Huu ni chumba kidogo chenye kuta nyeupe. Kuna kabati refu, upande wa kushoto na dirisha kubwa lenye fremu nyeusi, upande wa kulia. Likiwa wazi kidogo, na kuonyesha miti nje. Chini ya dirisha, kuna meza ndogo, yenye taa za mezani ya bluu, na kitu kinachoonekana kama friji ndogo au kabati.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu ukiendelea, wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti. Mchezaji moja amevalia jezi nyekundu anaonekana akimiliki mpira na anajaribu kumkwepa mlinzi kutoka timu za pinzani. Wachezaji wengine wanaonekana wakiwa katikati na saa za mchezo wakifuatilia mpira na harakati za mchezo.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili. Chumba kina vitanda viwili vilivyotandikwa shuka nyeupe na vinyandarwa vieupe. Katikati ya vitanda kuna zulia ndogo jeupe. Dirisha lina pazia za rangi ya blue .

Hawa ni watu watatu, wakiwa wamekaa kwenye meza katika maktaba. Wanaonekana wakisoma au kufanya kazi kwenye vitabu au karatasi. Nyuma yao, kuna rafu zilizojaa vitabu. Sakafu ni ya vigae, na kuna mwanga unaoingia kutoka madirishani mwake.

Huu ni lango la kuingilia labda shule au tahasisi nyingine lenye bendera ya Kenya ikipepea juu ya mlingoti. Barabara inaonekana kuwa na vizuizi vya njano na nyeusi na kuna mzunguko wa maua au vichaka katikati. Mtu anaonekana akiendesha pikipiki au baiskeli karibu na lango. Kuna ishara nyeupe iliyowazi karibu na mlingoti wa bendera.

Hawa ni watu kadhaa wanaojipatia chakula kutoka kwenye meza. Mtu mmoja amevaa kofia na fulana nyeusi. Anaonekana kuchukulia chakula kwenye sahani yake. Kuna vyombo vya chakula vilivyojaa mlo mbalimbali, na watu wengi wanaonekana yake wakisubiri au wakijihudumia.

Kundi la watoto, wakiwemo wanafunzi na pengine walimu au wafanyakazi, wamesimama mbele ya basi la shule. Wamepanga mstari na wanaonekana wako tayari kwa safari.

Huyu ni mtu, labda mtoto au kijana akiwa ameketi mbele ya kitabu wazi mikono yake ikiwa juu ya ukurasa. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikionyesha kuwa yuko katika maktaba au chumba chenye vitabu vingi.

Huyu ni mtoto mvulana mwenye furaha anayetabasamu kwa zamu akiwa ameketi kwenye meza na mikono ya watu wengine ikionekana pembeni. Anaonekana kuwa katika mazingira ya shule au kituo cha malezi. Labda akishiriki katika shughuli fulani.

Hawa ni watu wawili, huenda wanafunzi. Wameketi kwenye dawati na kitaabu wazi, wakionekana kusoma au kujadiliana. Mandhari inaonekana kuwa darasa au maeneo ya mafunzo shuleni.

Huu ni kikao cha neurofeedback . Hii ni mbinu isiyofanisi inayotumia vifaa maalum kupima shughuli za umeme katika ubongo na kutoa maoni ya wakati halisi kwa mtu binafsi. Mtu anayeketi amevaa kifaa cha kichwani ambacho kinaweza kuwa na electrodes zilizowekwa kwenye kichwa ili kufuatilia mawimbi ya ubongo.

Huyu ni mwanake akimfundishwa mvulana mdogo kusoma braille darasani. Mwanamke huyu anaonekana akimsaidia mvulana huyu ambaye anatumia vidole vyake kugusa maandishi kwenye kitabu kikubwa cha braille . Nyuma yao, kuna ubao wenye herufi.

Hawa ni watoto wawili wanao cheza kwenye sakafu ya bluu. Moja amevaa shati lenye milia na mwingine amevaa shati ya kijivu. Kuna mpira wa rangi ya chungwa na viatu kadhaa vinavyo tawanyika karibu nao.

Hawa ni kundi la watu ndani ya chumba wenye wao wakiwa wamekaa na baadhi yao wakiwa kwenye viti vya magurudumu. Mtu mmoja amesimama mbele ya ubao mweupe akielezea kitu flani akionekana kufundisha au kuelezea jambo flani kwa kikundi hilo. Watu wengi wanasikiliza kwa makini.

Huyu ni kijana akiwa ameketi kwenye kiti akitazama kompyuta ndogo, iliyo mezani. Anaonekana kua ndani ya chumba, na kuna ngazi nyuma yake upande wa kushoto. Kijana huyu amevalia fulana ya rangi ya njano.

Huyu ni mwanamke mchanga anatabasamu na kupeana mkono kwa hewa akionekana kuwa kwenye simu ya video au mkutano mtandaoni kupitia kompyuta yake ndogo. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda nyumba au chumba na kuna vitu vingine kwenye meza karibu naye.

Hawa ni watu wawili wazima wakiwa wameketi kwenye meza labda ndani ya ofisi au maktaba mbele ya rafu iliyojaa vitabu. Mwanamke amevaa miwani anatabasamu akiangalia mwanaume aliyekaa mbele yake ambaye pia amevaa miwani na anaonekana kumskiliza mwanamke huyo.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi kwenye meza akitumia simu yake ya mkononi. Amevalia koti ya rangi ya kawia au beige na anaonekana kuwa ndani ya jengo labda mkahawa au ofisi kutokana na mwanga hafifu na vitu vingine kwenye meza kama vile vikombe na kalamu.

Hawa ni watu wawili, labda wanafunzi wameketi kwenye viti vya mbao na kutumia kompyuta. Mtu aliye mbele pia rangi nyepesi na anaonekana akichapa kwenye kibodi huku akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Kuna skrini mbili za kompyuta mezani pamoja na vifaa vingine vya kompyuta.

Huyu ni mtoto mdogo amevaa vipokeasauti na anaangalia juu. Ana nywele fupi na amevaa koti lenye rangi ya buluu na kijani kibichi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ndani ya nyumba na kuna skrini ya televisheni au kifaa kingine cha skrini tu kinachoonekana kuwa mbali upande wa kushoto.

Huyu ni mtoto, ameketi mbele ya kompyuta, labda kwenye kituo cha kompyuta au darasa. Anaonekana akitumia kompyuta, na miguu yake imeinuliwa na kuwekwa kwenye dawati au sehemu ya chini ya meza. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya ukurasa wa tovuti. Kuna kompyuta ingine na viti vilivyopangwa karibu naye.

Huyu ni mvulana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu labda akiwa shuleni au mahali penye watu wengi nyuma yake wakiwa wamfiche. Anaonekana akitabasamu na anaelekeza mkono wake mbele na kuunda hisia ya mawasiliano ya kijamii.

Hawa ni wanaume wawili wakiwa wamevaa sare za buluu labda wakiwa kazini katika mazingira ya kiwanda au semina. Mwanaume mmoja mwenye ngozi nyeusi anaonekana akimfundisha au kueleza mwanume mwingine mwenye ngozi nyeupe na sifa za mtu mwenye Down syndrome.

Huyu ni binti mdogo mwenye nywele zilizokunjamana anaonekana akishangaa au kufurahia. Mdomo wake ukiwa wazi na mkono moja karibu na uso wake huku akimwangalia mtu mwenye ambaye mgongo wake unaonekana.

Huyu ni mvulana mdogo ambaye anaonekana kua na Down Syndrome akicheza na vifaa vya kuchezea vya rangi mbali mbali labda vizuizo vya ujenzi au vichezo vingine vidogo. Anaonekana kushughulisha na shughuli hio akitumia mkono wake kuchunguza na kucheza na vitu hivyo.

Hawa ni wanafunzi watatu, wanaonekana kuwa wanafunzi wamevaa sare zinaofanana labda za shule. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa, wameketi kwenye dawati la mbao. Wanaonekana kushughulisha na kazi fulani labda kusoma au kuandika, kwani kuna vitabu au madaftari mezani.

Hawa ni vijana watatu wakiwa wamekaa kwenye meza labda wanasoma ama wanazungumza. Moja wao amevaa shati la rangi ya chungwa mwingine amevaa shati jeusi na watatu amevaa shati la mistari la kijani na nyeupe. Kuna kompyuta ndogo na simu ya mkono mezani.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu. Anamfundisha msichana mdogo kusoma kwa kutumia braille . Wote wawili wameweka mikono yao kwa kitabu cha braille huku mwanamke akiongoza mikono ya msichana huyu. Msichana huyu anaonekana kuwa na uoni hafifu au upofu na mwalimu anamfundisha ujuzi muhimu ya kusoma.

Huyu ni msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa maktaba na anashikilia kitabu. Anatabasamu usoni na anaonekana akichagua au amechagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu za vitabu zilizopangwa vizuri.

Huyu ni mvulana mdogo mwenye tabasamu pana akiwa ameketi kwenye dawati na mikono yake ikiwa imewekwa juu ya kitabu kinachoonekana kuwa Braille au kibodi maalum. Macho yake yamegeuka juu na anaonekana kufurahia kujihusisha na kile anachokifanya.

Huyu ni mwalimu mmoja na watoto kadhaa wadogo wakiwa darasani wameketi kwenye meza na wanaonekana kushiriki katika shughuli fulani. Nyuma yao kuna mbango lenye herufi za alfabeti.

Huyu ni mwanamke na msichana anayeonekana kama mama na binti wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara ndani ya nyumba mwanamke huyu anatabasamu usoni mwake na anaashiria kwa mkono wake huku msichana akimwangalia na kuonekana akijibu.

Hawa ni wanawake Wawili wameketi kwenye meza wakiwa amejitayarisha kwa shughuli inayonekana kuwa kujifunza au kujifundisha. Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe na mwengine amevaa shati jekundu na wanaonekana wakishikiana au stadi kitu kilicho mbele yao.

Hawa ni watu wawili wakiwa wamevalia sare za buluu labda wakiwa kazini au mafunzoni mmoja anaonekna kua mwalimu au msimamizi akisimama nyuma na kuelekeza makini watu kwa mtu mwingine ambaye anaonekana kua mwanafunzi au mfanyikazi.